Mashine ya benki ikiwa na ishara kubwa inayosomeka masaa ishirini na nne, skrini ya mashine ina matangazo ya bidhaa za benki na sehemu za kuweka kadi na kutoa pesa ziko chini. Vifaa vya kielektroniki vya kukubali kadi za viza vikionekana vipo juu ya skrini hii inaonyesha ni sehemu ambayo watu wanajipatia huduma za kifedha bila kuhangaika.

Jengo la benki lilikuwa na ishara kubwa ya kijani kibichi iliyo na nembo ya jina la benki. Watu kazaa wanatembea nje ya jengo hilo, baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida na wengine ya kibiashara. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini yenye mimea iliyopandwa kando ya njia.

Jengo lenye bango linaloonyesha benki ya Afrika juu yake, magari kadhaa yameegeshwa mbele ya jengo likiwemo gari jekundu lililokaribu na kamera. Eneo lote linaonekana kuwa mtaani, kukiwa na magari na majengo mengine kwa mbali.

Mwanaume akiwa ametega mgongo akitumia mashine ya kutolea pesa ya kiotomatiki amevaa shati nyeupe na ana begi mgongoni. Sehemu ya juu kushoto kuna nembo ya KCB na chini kuna maandishi yanayoonyesha huduma za kibenki. Hapo anaonekana kuwa akitoa pesa au akifanya huduma za kifedha.

Ndani ya benki yenye wafanyakazi na wateja wakishughulikiwa kila kaunta inakompyuta mpakato mazingira ya kibenki yana ashiria shughuli zinazo endelea eneo hilo

Eneo la baa lenye mkusanyiko wa watu wengi wakifurahia, taa za rangi mbalimbali Ikiwemo dhambarau na bluu zinaangaza chumba. Sehemu ya nyuma kuna rafu zilizojaa chupa za vinywaji, hii inaonesha mazingira ambayo watu wanaenda kujipatia vinywaji au kuburudika wakiwa wametoka kufanya kazi zao.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo na mawe madogo, gari hili lina milango minne na magurudumu. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyopangwa. Eneo hili la wazi linaonekana kuwa ni sehemu wanaojihusisha na uuzaji wa magari, ambapo wateja wanaweza kwenda kununua na kujipatia bidhaa hizo.

Jumba kubwa la matengenezo ya magari linavifaa vya kuinulia magari na magari kadhaa yanaonekana. Gari moja nyekundu limenyanyuliwa juu kwa matengenzo, huku jingine jeupe likiwa limegeshwa chini mazingira ya ndani yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri yakiashiria karakana ya kisasa.

Ndani ya chumba magari yanaonekana yameegeshwa, chupa ya maji na gazeti zimewekwa kwenye meza ya kioo, magari meupe ya biashara yamejipanga nyuma ya kuonyesha bidhaa zinazouzwa, hali hii inaweza kuwa mazingira ya muuzaji magari au chumba cha kusubiri wateja.

Magari yenye rangi nyeusi na nyeupe pamoja na taa nyekundu yakiwa yamepangiliwa katika muundo mzuri na wa kupendeza katika eneo la wazi. Hii inaonesha ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa magari, ambapo mtu yoyote anaweza kwenda kununua na kujipatia gari analolipenda.

Duka moja la maziwa linaloonekana sehemu ya nje lilionesha jokofu la kisanii lenye maandishi ya kuvutia pamoja na alama za kibiashara zinazotoa na na maziwa kama vile siagi mtindi na jibini

mwonekano wa ndani wa gari la kisasa hasa upande wa dereva, kiti cha ngozi cheusi na usukani maridadi upo mbele, huku sekreeni kubwa ikionyesha teknolojia ya halki ya juu, magari mengine yakioneona yameegeshwa nyuma kuashiria uwepo wa chumba cha kuonyesea magari, sehemu hii inaonekana inajihusisha na uuzaji wa magari .

Gari jipya rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho, magari mengine yameegeshwa nyuma kwa mbali na mazingira yanaonekana kuwa ni ya kisasa na safi, gari ya chumba inamuundo wa chuma na madirisha makubwa. Sehemu hii inaonyesha wanajihusisha na uuzaji au maonyesho ya magari.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti, usukani pamoja na mitambo mingine ya gari ikionekana katika nailoni, ikionyesha kuwa gari hilo bado ni mpya, hii inaonekana ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa magari au bidhaa nyinginezo zinazoendana na magari.

Kikundi cha wanaume wenye furaha wamekusanyika mezani, kila mmoja akiwa ameshika kikombe cha maziwa. Wengine wametabasamu wakionesha urafiki na shangwe. Meza imepambwa kwa vyombo na sahani ikipendekeza mkusanyiko wa kijamii au tukio la pamoja.

Duka ambalo linaonekana kuwa linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa na maandishi ambayo yanawaonyesha wanunuaji kuwa ni sehemu wanayo jipatia bidhaa za maziwa. Hii inaonyesha upatikanaji wa bidhaa za maziwa kwa wakati na kwa uharaka zaidi katika jamii.

Duka moja la maziwa linaloonekana sehemu ya nje ,lilionesha jokofu la kisanii lenye maandishi ya kuvutia pamoja na alama za kibiashara, zinazotoa na na maziwa kama vile siagi mtindi na jibini.

Mashine ya bluu ya kisasa iliyosheheni mabango mbalimbali ikiwemo maziwa pamoja ng’ombe, ikiashiria utoaji wa huduma wa bidhaa za maziwa katika jamii. Hii ni muhimu kwani huwasaidia wanajamii kuweza kujipatia maziwa yaliyo bora kwa ufanisi na kwa haraka zaidia katika jamii.

Mkono unamimina maziwa kutoka chupa kubwa ya plastiki kwenda kwenye bilauli ya rangi ya chungwa, vifaa vya kutoa maziwa vimepangwa kando yake, vikiwa na skrini za kudhibiti. Mandhari inaashiria eneo la kuuza au kusambaza maziwa, labda kwa kutumia mashine maalumu.

Mwanaume aliyevaa kofia na shati jekundu, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa bidhaa za maziwa, huku ikiwa imesheheni mabango mbalimbali yanayohusu uuzaji wa maziwa pamoja na ng'ombe. Bidhaa hizi ni bora katika jamii, kwani huwasaidia wanajamii kupata maziwa yaliyo bora na ya kiwango kilicho bora zaidi.

Wanaume wawili wakizungumza ndani ya duka la bidhaa za maziwa mmoja wao ameshika chupa ya maziwa akionesha bidhaa alafu kazi zimejaa bidhaa mbalimbali na mabango ukutani yanatoa mazingira halisi ya duka la bidhaa za rejareja.

Duka la kuuza maziwa ambapo mwanamke amevalia kofia ya rangi ya kahawia akitoa chupa ya maziwa kwa mkono kupitia dirishani, duka linaonekana kuwa dogo na rafu zilizojaa mbalimbali za maziwa zikiwepo. Huku kukiwa na maneno yaliyoandikwa ukutani kama vile anza, yamendikwa kwenye ukuta wa duka hili, mazingira yanaonyesha ni sehemu wanaouza bidhaa za nyumbani za kila siku.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kawaida, ikiwemo soda pamoja na maziwa. Soda zimepangwa katika majokofu ili kuziwezesha ziweze kuwa katika hali ya ubaridi, lakini mkono wa kulia kuna jokofu ambalo linaonyesha picha ya ng'ombe pamoja na maneno yanaonyesha kuwa ni sehemu wanayouza bidhaa aina ya maziwa, huduma hizi ni muhimu katika jamii.

Duka la kisasa ambalo linaonekana kutoa bidhaa aina ya maziwa, Likiwa limesheheni mabango mbalimbali yanayoonesha sehemu ya uuzaji wa bidhaa hizo ikiwemo mtoto akiwa ameshikilia chupa ya maziwa, ng'ombe ambae akijihusisha kula majani, Huku kwa ndani kukionekana kuwa na mhudumu akihudumia, Hii inaonyesha umuhimu wa upatikanaji wa bidhaa za maziwa katika jamii.

Mashine ya kisasa inayouza bidhaa za maziwa ikiwa na rangi ya bluu pamoja na picha ya ngombe mbele yake na glasi ya maziwa ikiwa katika eneo la biashara. hii inaonyesha ni mashine bora na ya kisasa ambayo inaweza kutoa huduma za bidhaa za maziwa kwa jamii kwaajili ya kuendeleza uchumi na biashara katika mazingira ya jamii husika .

Mwanamke akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kidogo cheupe hadi kwenye chupa akiwa amesimama karibu na meza ndefu, dirisha la bluu limefunguliwa pembeni na nyuma yake kuna jokofu na chombo kikubwa cha chuma, chumba kinaonekana kuwa duka la bidhaa za maziwa.

Mashine bora na ya kisasa inayotoa bidhaa za maziwa ikiwa imetapakaa alama mbalimbali zinazo onyesha uuzwaji wa maziwa. Ikiwemo mtoto akiwa ameshikalia kikombe, ng'ombe pamoja na bidhaa nyingine ambazo, zinaonyesha moja kwa moja upatikanaji maziwa yaliyo bora na halisi kwa jamii.

Mashine bora na ya kisasa inayoonekana inajishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, kwani imesheheni mabango yanayoonyesha taswira hiyo mfano maziwa freshi ng'ombe pamoja na jagi linaloonyesha kumimima maziwa, mashine kama hizi ni bora katika jamii kwani zinawasaidia wanajamii kupata maziwa yaliyo katika hali nzuri na ya kiwango cha ubora wa hali ya juu.

Duka la bidhaa mbalimbali lililopambwa kwa puto za bluu na nyeupe mlangoni. Wateja kadhaa wamesimama ndani ya duka hilo wakihudumiwa au wakichagua bidhaa. Jokofu za kuonyeshea bidhaa na kaunta ya huduma zimejaza nafasi ndani ya duka hilo.

Mwanaume amesimama ndani ya duka akizungukwa na bidhaa mbalimbali za maziwa, zilizopangwa kwenye ngazi na sakafu. Kuna chupa nyingi za maziwa na pakiti za mtindi zilizopangwa kwa ustadi maalum, hali hii inaashiria biashara ya maziwa labda duka la jumla au la rejareja.

Sehemu kubwa ya ndani imejaa sofa nyingi za kisasa zikiwemo zenye rangi ya kijani na manjano ,zilizopangwa kwaajili ya kuonyesha ,baadhi ya sofa zinasehemu kubwa za kuwekea maji na meza ndogo za mbao zimetulia mbele yake ,hali hii inaweza kuwa duka la samani au chumba cha maonyesho ambapo watu wanaweza kwenda kujipatia bidhaa kama hizo au kuzitazama.

Sofa ya kifahari ya rangi ya kijivu yenye muundo wa L,Nlikiwa katika sehemu ya wazi ambao inaonekana wanajiusisha na uuzaji wa samani. Pia kuna mto mdogo wa mguu unaofanana na sofa na nyuma kuna ghala au bidhaa zilizotengenezwa kwa mabati na mbao. Mtu Mmoja yuko mbali kidogo akiwa ameketi, akionyesha kuwa ni msimamizi wa samani hizo au ni mteja aliyekuja kununua samani hizo.

Meza pamoja na sofa vikionekana katika eneo la wazi, pia vinaonekana vikiwa bado vipya. Sehemu hii inaonekana wanajihusisha na uuzaji wa samani za nyumbani, ambapo watu wanaweza kuja kujipatia bidhaa hizo.

Mafundi mawili wa uselemala wakifanya kazi katika kalakana ya njee, mmmoja kutumia randa kulainisha mbao, huku mwingine akishika randa ya mkono akitaharisha mbao; nyuma yao kuna stendi za mbao zenye samani ambazo hazijakamilika, zikionyesha mazingira ya uzalishaji wa samani.

Mandhari nzuri ya sebule iliyopambwa vizuri, ina sofa mbili za rangi ya machungwa na kiti kimoja cha bluu, huku kukiwa na meza ndogo katikati yake. Mapambo yameongeza uzuri. Eneo hiki linaonekana kuwa shemu ya duka la samani, au chumba cha maonesho ambapo watu wanenda kujipatia ununuzi wa samani hizo.

Meza na viti sita, vimetengenezwa kwa mbao nzito na mapambo maridadi, kwa mbali kunaonekana kuwa na meza na viti vingine vingi, vikiwa vimewekwa katika eneo la wazi. Pia pembeni yake kuna pikipiki ambayo imepakiwa. Eneo hili inaonekana ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa samani, kutokana na mpangilio wa vitu hivyo, kwani pia vinaonekana kuwa ni vipya au vimetoka kutengenezwa muda si mrefu.

Chumba kikubwa kilichojaa vitanda na magodoro ya aina mbalimbali, kila kitanda kimepambwa kwa matandiko tofauti yenye rangi angavu yakivutia macho, mabango ya matangazo yananing'inia ukutani yakiangaza bidhaa za magodoro. Hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa samani za nyumbani.

Sofa ndefu za rangi ya kijivu iliyopambwa kwa rangi ya manjano na meupe, sofa hiyo imewekwa kwenye sakafu yenye vigae vyenye mchoro ukionyesha mpangilio wa kisasa na wa kuvutia, pembeni kuna samani nyingine za mbao zikikamilisha mpangilio wa duka la samani, hii inaonyesha ni sehemu ambayo watu wanajihusisha na uuzaji na ununuzi wa samani za nyumbani kama vile meza na viti pamoja na masofa.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, kwa ustadi na ufundi wa hali ya juu, uso wake unaonekana unang'aa kutokana na rangi nzuri ya kung'arisha iliyopakwa na rangi ya asili za mbao zinazotofautiana, mbali kidogo samani nyingine za mbao zikionekana zikiwa zimepangwa, zikitoa taswira za nafasi ya kazi au ghala. Eneo hili ni sehemu ambayo wanajihusisha na utengenezaji wa samani kama vile meza, viti pamoja na bidhaa nyingine zinazoendana na hizo .

Masofa yenye rangi tofautitofauti ikiwemo kijivu, nyeupe, rangi ya maziwa kwa mbali kukionekana kuwa na sofa la rangi ya bluu pamoja na kitanda cheupe. Eneo hilo limejengwa kwa uzio wa bati, ikiashiria ni sehemu wanayojihushisha na uuzaji wa samani za nyumbani.

Eneo kubwa la ndani linaonyesha chumba cha kuonyeshea samani, kikiwa na sofa nyeupe maridadi katikati. Kuta nyeupe na paa la chuma zinaongeza muonekano wa kisasa, huku samani nyingine kama mito na meza zikipamba nafasi hiyo. Hili linaweza kuwa duka la samani au eneo la maonyesho.

Eneo kubwa linaloonekana wanajihusisha na uuzaji wa samani likiwa limejaa sofa, viti, meza za aina mbalimbali, mpangilio huu unatoa wateja fursa ya kuoa na kuchagua samani zinazowafaa inawezekana hili ni duka la samani.

Eneo la nje la mgahawa au hoteli lenye mbao zilizopambwa na taa za mapambo zinazotoa mwanga wa manjano menu kubwa iliyoandikwa kwa herufi nyeupe na muundo wa kitamaduni imesimama upande wa kushoto, ndani ya jengo watu wanaonekana wakiketi kwenye meza na mimea imepamba mazingira ya hoteli hio.

Soko la ndani lenye wingi wa mazao yaliyopangwa vizuri, mbogamboga kama vile pilipili hoho, matango, nyanya, viazi, na vitunguu zimejaa kwenye vibanda, mwanamke ameketi katikati ya vibanda hivyo akishughulikia baadhi ya bidhaa huku wanunuzi na wachukuzi wengine wakionekana kwa mbali.

Lundo kubwa la nyanya na mboga nyingine zimepangwa kwenye meza na sakafu zikionyesha soko la mboga, wanawake kadhaa wameketi na kusimama katikati ya bidhaa wakionyesha shughuli ya biashara, eneo hilo linaweza kuwa soko la ndani lenye shughuli nyingi.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wanawake wanauza mboga na matunda, nyanya nyingi na vitunguu vimepangwa chini huku mwanamke mmoja akishika mkusanyiko wa vitunguu watu wengi wamesimama nyuma wakiashiria mazingira ya soko la ndani.

Rundo kubwa la viatu linaning'inia kwenye soko lenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wanatembea na kuangalia bidhaa wengine wakiongea na wauzaji. Hali hii inaonesha biashara ya bidhaa mbalimbali za ngozi au nguo katika soko lililochangamka.

Watu wengi wakiwa katika soko lililochangamka wakiuza bidhaa mbalimbali. Huku mama mmoja akionekana amekaa akiuza bidhaa zake ikiwemo nyanya, pilipili hoho, nafaka, machungwa pamoja na viazi. Hii inaonyesha ni mazingira ya soko, ambapo wafanyabiashara wadogowadogo, wanaenda kujipatia riziki yao ya kila siku, kwa ajili ya kuendesha maisha yao.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na wafanyabiashara na wateja wakichagua bidhaa mbalimbali kuna mkusanyiko wa matunda na mboga kama vile maembe, maboga na ndizi zilizopangwa kwenye ardhi. Watu wanaonekana wakifanya manunuzi na kuuziana bidhaa katika mazingira ya sokoni.

Soko lenye shughuli nyingi ndani ya jengo. Watu wengi wako wakitembea na kutazama bidhaa kwenye vibanda mbalimbali. Bidhaa za aina tofautitofauti zimewekwa kwenye meza zikiwa tayari kwa wateja kununua. Hii inaonyesha ni mazingira ya soko, ambapo wateja wanaenda kujipatia mahitaji yao ya kila siku.

Soko lenye shughuli nyingi, wachuuzi wamepanga rundo la nyanya nyekundu zilizokomaa chini. Wateja wanazunguka bidhaa hizo, baadhi wakiwa wamebeba vikapu. Majengo ya zamani yenye paa za bati yanaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya biashara yenye uhai.

Soko lenye bidhaa mbalimbali zikiuzwa, kuna: mapambo, taa na vitu vingine vya vyumbani vilivyopangwa kwenye meza na vibanda. Watu wanaonekana wakitembea na mmoja akiwa amekaa, kuashiria shughuli za kibiashara zinazoendelea katika soko hilo.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya ndoo nyingi zilizojaa vitunguu akionyesha yuko sokoni, akionekana kuviuza au kuvionyesha. Juu yake kuna vivuli vilivyotengenezwa kwa turubai ya njano. Hii inaonyesha jinsi gani mazingira ya soko yalivyopambwa na bidhaa hizo kwa ajili ya kuwasaidia wanajamii kujipatia mahitaji yao ya kila siku.

Sehemu ya soko ikionyesha banda la biashara au maonyesho, likiwa na watu kadhaa wakifanya shughuli mbalimbali. Bidhaa za chakula na vifaa vya jikoni zimewekwa mezani, na mabango yenye picha za vyakula yamewekwa nyuma. Wafanyabiashara wanahudumia wateja na kuandaa bidhaa zao.

Mwanamke akiuza bidhaa sokoni anampa mfuko mteja wake wa kiume. Meza zimejaa matunda, mbogamboga na mayai. Mazingira haya yanaashiria soko la ndani lenye shughuli nyingi, ambapo watu mbalimbali huenda kununua bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Duka au banda la maonyesho, likiwa limejaa vyombo vya jikoni na bidhaa za nyumbani, rafu zikiwa zimejaa sufuria, vyungu na vifaa vingine vya kupikia. Wateja wanatembea na kutazama bidhaa, kuashiria shughuli za biashara zinazoendelea katika soko hilo.

Soko la wazi lililojaa bidhaa mbalimbali za chuma kama vile: sufuria, vyungu na mabati, bidhaa hizi zimewekwa chini na kwenye meza zikionesha hali ya biashara yenye shughuli nyingi, nyuma kuna vibanda vidogovidogo vilivyojengwa kwa miti na mabati.

Duka la nguo lililojaa bidhaa mbalimbali. Nguo nyingi zimening'inizwa kwenye ngazi, pia zimewekwa kwenye meza, zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi. Watu kadhaa wako wakitazama na kuchagua nguo, wakiashiria shughuli za kibiashara sokoni.

Wafanyabiashara kadhaa wamejipanga kwenye soko, wakiuza matunda na mboga mboga, zilizokusanywa chini na kwenye meza. Ndizi, mboga , mahindi na vitunguu vinaonekana vikiwa vimepangwa. Hali hii inaonyesha soko la ndani lenye shughuli nyingi.

Duka la nguo la ndani, ambapo wanawake kadhaa wamejipanga kuangalia au kununua bidhaa. Rangi mbalimbali za nguo zimetundikwa kwenye kuta, zikionyesha utofauti wa bidhaa hizo. Sakafu ya duka ina vigae vya rangi ya kahawia, hii pia inaonyesha ni mazingira ya soko, ambapo watu wengi wanaenda kwa ajili ya ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Wanawake wawili wakifanya biashara katika soko la ndani, mmoja amevaa aproni nyekundu na anaonekana akimkabidhi mwingine lundo la mboga za majani, wote wawili wanatabasamu huku bidhaa nyingine kama nyanya na ndizi zikionekana kwenye vibanda vyao.

Soko lenye shuguli nyingi kukiwa na watu wengi mbogamboga na matunda yakiwa yamepangwa kwenye stendi mazingira na wafanyabiashara wanatumia mianvuli kutoa kivuli mazingira yanapendekeza soko la kitamaduni lenye bidhaa mbalimbali za kuuza

Wanawake wawili wakiwa wamesimama kwenye soko la ndani, mwanamke mmoja ameshika rundo la mboga za kijani zilzofungwa kwa mfuko mwekundu, huku akitabasamu kwa furaha, huku nyuma kukionekana na ndizi zilizoning'inia na bidhaa zingine za shambani kama nyanya na viazi zipo kwenye vibanda.

Soko lenye shughuli nyingi wakati wa usiku likiwa na wafanyabiashara kadhaa wakiuza bidhaa zao vitunguu na mboga nyingine vimepangwa kwenye vikapu na ndoo vikiashiria utofauti wa bidhaa, wafanyabiashara na wateja wamekusanyika katika eneo hilo wakiendelea na biashara zao licha ya giza kuwepo.

Soko limejaa matunda na mboga mboga zilizopangwa kwa wingi, zikiwemo: ndizi, nyanya na mananasi. Mwanaume ameketi katikati ya bidhaa akisoma gazeti. Mazingira haya yanaashiria soko la ndani lenye shughuli nyingi, ambapo watu wengi huenda kununua bidhaa kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Mkono uliopakwa rangi ya pinki ukishikilia kadi ya benki ya rangi ya bluu, juu ya mashine hiyo kuna maneno yaliyoandikwa, kadi ya benki ina nembo ya "VISA" hii inaonyesha upatikanaji wa huduma za fedha kwa ukaribu zaidi na kwa haraka zaidi kwa wanajamii.

Jengo la kisasa la ghorofa mbili lenye kuta za rangi ya njano, kuna kioo kwa mbele huku mlango mkubwa wa kioo unafunguka kuelekea ndani, mwanaume mmoja amesimama mbele ya mlango akionyesha ishara ya kukaribisha huku mbele yake kukiwa na eneo kubwa la kifuniko la kuendeshea gari au kutembea.

Duka la nguo na viatu likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ajili ya kuuza, viatu vimetapakaa kwenye ngazi na meza, huku mikoba mingi ikining'nia kwenye kuta. Wateja kadhaa wamo dukani wakitazama na kuchagua bidhaa. Sehemu hii inaonekana ni duka kubwa, ambalo watu wanajihusisha na ununuaji wa bidhaa kama vile viatu, nguo, mikoba na vitu vingine vinavyohusiana na bidhaa za dukani.

Mgahawa wenye muundo wa kisasa wenye rangi ya kuvutia, eneo la hoteli hio inaonyesha chupa za vinywaji na wafanyakazi wawili waliyovalia mashati ya manjano, wateja wameketi kwenye viti vya hoteli na meza wakifurahia mazingira ya utulivu. Hii inaonyesha ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vyakula au vinywaji mbalimbali ambavyo watu wengi wanapenda kwenda kuburudika.

Sehemu ya duka la nguo, ambapo kuna nguo nyingi za watoto zimening'inizwa kwenye ngazi na stendi mbalimbali, ubao wa maandishi ukionyesha nguo za watoto wa kike kuanzia mwaka mmoja hadi saba unaweza kutofautishwa kwa mbali na bei pia, ikiwa imewekewa alama. Taa za dari zinang'arisha nafasi hiyo, zikitoa muonekano wa duka la kisasa.

Nguo zilizoninginia kwenye chumba, zikionesha mitindo ya rangi mbalimbali, mashati ya miraba, mashati ya kijeshi na jaketi za kawaida zimepangwa kwa wingi, ngazi zingine zikiwa zimejaa nguo zinazoweza kutofautishwa kwa nyuma, zikionyesha mazingira ya duka la nguo.

Onyesho la bidhaa za dukani limetawala eneo, likionyesha mikoba, viatu na bidhaa za urembo zilizopangwa kwenye makabati ya vioo. Sakafu nyeupe iliyong'aa inaonyesha duka la kisasa au maduka ya rejareja. Hali hii inaweza kuwa duka la bidhaa mbalimbali au soko la bidhaa za kifahari.

Sehemu ya duka huku rafu zikiwa zimepangwa viatu mbalimbali, kuna bango lenye punguzo la asilimia hamsini na watu wako mbali wakifanya manunuzi, sakafu ya duka ni nyeupe , pia juu ya dari kuna taa ambazo zinasaidia kupunguza giza ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za plastiki za matumizi ya nyumbani ngazi zimejaa vyombo, ndoo na vifaa vingine vya jikoni vya rangi tofautitofauti wateja wawili mwanamke na mwanaume wanatembea na toroli wakiangalia angalia bidhaa hizo.

Mwanamke akitumia mashine kujihudumia kwenye duka kubwa akigusa skrini kikapu cha manunuzi kikiwa chini huku watu wengine wakiwa pembeni wakijishughuslisha na ununuzi wa bidhaa

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika muundo mzuri na wa kuvutia kwenye ngazi, zikionekana kuwa ni maziwa, juisi au bidhaa zingine za chakula cha nyumbani. Hivyo zinaonekana ni sehemu ambapo watu wanaenda kujipatia mahitaji yao ya kila siku ya nyumbani, ili kuwezesha kuendesha maisha yao ya kila siku.

Sehemu kubwa ya duka laa bidhaa ikiwa na matunda na nafaka zilizopangwa vizuri. Ndizi na mananasi yamepangwa kwa mbele, yakifuatiwa na aina mbalimbali za nafaka kama vile maharage na dengu kwenye vikapu. Juu ya ngazi kuna bidhaa zilizofungwa kama vile karanga matunda yaliyokaushwa, zikiwa na vibao vya bei tuu.

Njia ndefu ya duka kubwa imejaa bidhaa mbalimbali hasa vinywaji na bidhaa za nyumbani, zilizopangwa kwenye ngazi. Magari ya wanunuzi yamesimama karibu yakionyesha wateja wakifanya manunuzi, eneo hili linatoa muonekano wa duka kubwa lenye bidhaa nyingi za kisasa.

Sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa hususani sehemu ya mikate na keki, vitafunio mbalimbali vimepangwa vizuri ndani ya vihifadhi vya kioo, na wanawake wawili wako wakichagua bidhaa, mfanyakazi wa duka anaweza kutofautishwa kwa kusimama nyuma ya kioo akihudumia wateja.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo: sabuni, vitu vya usafi na peremende; na lebo za bei zimebandikwa. Magari ya wanunuzi yanonekana yakitembea kwenye korido yakionyesha wateja wakifanya manunuzi. Hali hii inaashiria duka kubwa au maduka ya uuzaji wa bidhaa za rejareja.

Ndani ya duka kubwa lenye njia iliyojazwa na baskeli zilizopangwa kwa safu. Upande wa kushoto kuna mkusanyiko wa viti vya plastiki, na upande wa kulia kuna kikapu kilichojaa mipira; mbali zaidi kuna ngazi zilizojaa bidhaa zingine. Hii inaonyesha ni mazingira ya duka ambapo watu wanaweza kujipatia bidhaa za michezo, ikiwemo baiskeli pamoja na mipira.

Ndani ya maduka makubwa, idara ya matunda na mboga imepangwa kwa ustadi maalumu. Matunda na mboga mbalimbali yamewekwa kwenye masanduku ya mbao na ngazi zikiwa safi na zakuvutia. Wateja wanatembea katika eneo hilo wakichagua bidhaa wanazozihitaji.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa likiwa a rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali, ikiwemo vinywaji na vyakula vimepangwa kwa utaratibu zikionyesha wingi wa uchaguzi kwa wateja. Nuru inatoka juu likiangazia bidhaa hizo vizuri.

Mwanamke akichagua bidhaa kutoka kwenye jokofu ya kioo kutoka kwenye duka kubwa akiwa ameinamisha mwili akiweka bidhaa kwenye kikapu cheusi cha manunuzi mabango ya maandishi yamewekwa kwa juu yanaweza kutofautisha eneo la matunda na mboga